Transifoma iliyoshikiliwa na chuma kilichounganishwa na nguzo kubwa ya umeme, kama njia nzuri ya kuhamisha nishati hii kutoka kwenye gridi kwenda kwenye majumba.

Miundo mbinu iliyojengwa kwa ustadi kuhakikisha uzalishaji wa umeme unaendelea vizuri, kwani wafanyakazi wanaendelea na huduma hiyo katika ofisi Zao pembeni.

Transifoma yenye nyaya za umeme zilizoshikiliwa na nguzo mbili kubwa, kuonesha namna ambavyo umeme, huhamishwa kutoka kwenye kituo kimoja kwenda kingine.

Mandhari mazuri ya mji ulioendelea kwa kuwa na barabara zilizo na pande tatu, mbili, tatu na moja katika daraja kwa njia zote mbili na pia kuwa na maghorofa yenye rangi nzuri na yaliyoenda juu sana.

Kuzingatia usalama barabarani ni haki ya kila mtu na ni wajibu wakila mtanzania, kama ambavyo tunaona barabara zikiwa na vibao mbalimbali vikizuia na kuonyesha alama, mfano kutokupaki.

Upatikanaji wa bidhaa sio tena kama zamani, kusubiri posta na kutuma, bali biashara zimekuwa nyingi na watu kuja na bunifu mbalimbali, kwa ajili ya usafirisha wa bidhaa, kutoka sehemu moja mpaka nyingine.

Eneo la barabara lililo na uwazi katikati ambapo watu mbalimbali huweza kupita katika eneo hilo na kutokezea pande nyingine huku mabasi yakipishana.

Mabomba manne chakavu ya chuma, yakiwekwa pembeni mbali na mandhari ya watu pamoja na mazingira ya kuishi, kama namna ya kutenga vyuma chakavu na vifaa vilivyo vichafu katika mazingira yetu.

Nijukumu la kilamtu kuhakikisha kuwa mazingira ni safi na salama kwa ajili ya maisha yetu, bali wengi huonekana kulidharau jambo hili na kuhisi ni mambo yanayofanywa na wengine.

Nashangazwa na namna ambavyo miji, imetengenezwa miundo mbinu pekee kwa ajili ya kuweka na kutunza takataka, zinazokusanywa kutoka kwenye miji mikuu.

Utupaji takataka unaendelea kuwa mbaya nyuma ya majengo ambayo ni mazuri na yenye kuvutia katikati ya mji, huku wanyama wachafu wakiendelea kutumia vitu hivyo kama chakula.

Kama namna ya kuondokana na mabadiliko ya tabia nchi, nguvu nyingi zinawekwa na vijana pamoja na makundirika mengine ili kuhakikisha uchafu katika mazingira unawekwa kwa namna iliyo bora na kuyatengeneza kuwa bidhaa bora kwa matumizi mengine.

Mandhari yaliyochimbwa yakiwa na mtaro katikati ulio na maji yatokayo chini ya ardhi. Pembeni kukiwa kuna uchafu ambao unaonekana kuchafua mazingira, kinamna ambavyo kutahatarisha maisha ya watu, pamoja na mifugo inayoishi karibu.

Eneo kubwa la dampo, lililokusanya takataka za aina mbalimbali, ikiwa ni fursa ya waokota makopo na matakataka kujipatia bidhaa za kwenda kuuza kwenye karakana za kupima matakataka hayo.

Miji mingi katika nchi za Afrika mashariki zinapambana na uchafuzi wa mazingira, ndivyo ambavyo namna hii imeleta uwepo wa magari mengi yanayoweza kusambaza na kutoa taka kutoka kwenye miji hiyo.

Vijana wa kiume wakisaidia usafishaji wa mazingira maeneo ya mijini, kwa kushika spedi pamoja na mifagio na kuvaa glovu, ili kuwa mbali na uchafu.

Majiji mengi yanayoendelea katika nchi za afrika mashariki yanapambana sana na uchafuzi wa mazingira kwa kuingiza njia mpya ya ukusanyaji wa taka kutoka mjini na kupeleka nje ya miji hiyo.

Utunzaji wa mazingira ni kipaumbele katika miji inayoendelea, ndivyo ndivyo ambavyo watu wengi hutumia vifaa kuwekea matakataka hayo kwa ukubwa na udogo kwa kuyaweka kwenye maeneo mbalimbali.

Mifuko iliyofungwa vizuri, ikionekana kuwa na takataka ndani yake kuonesha namna ambavyo jamii inatakiwa kuweka matakataka, kwenye namna nzuri mbali na watu na mazingira hovyo.

Ofisi nzuri iliyo na samani za kiti, meza pamoja na meza pembeni, na kifaa kinachotumika kuweka uchafu, kikiwa na muonekano mzuri wa rangi ya bati.

Nguvu kazi nyingi inawekwa katika kuhakikisha mazingira yako safi na salama mbali na magonjwa hasa ya mlipuko kama kipindupindu kwa kuhakikisha mazingira yanasafiahwa vizuri

Kikundi cha usafi kilichoongozwa na wanaume, wakiwa na matoroli kuhakikisha usafi upo salama, wakishirikiana pamoja na wananchi, kwa kuweka matakataka katika gari la uchafu.

Serikali inatumia nguvu nyingi, kuhakikisha maeneo ni salama kwani utengenezaji wa programu mpya ya ukusanyaji wa taka kwa magari makubwa kuhakikisha ni safi na salama.

Huduma za maji pamoja na maji taka katika mazingira zinazingatiwa kwani mabomba yanayotembea huwekwa chini ya ardhi, kwani huhakikisha mazingira ya kawaida hayaingiliani na huduma hiyo ya maji taka; kwa kuweka mabomba ya plastiki pamoja na simenti.